Msichana nywele ndefu na miwani ameketi kwenye dawati la kazi akitumia kompyuta ndogo. Amevaa kipaza sauti akionyesha kuwa anawasiliana na watu wengine katika mkutano wa mtandaoni.

Mwanamke anaangalia kompyuta yake akiwa amekaa kwenye kiti cha ofisi. Kompyuta ndogo imewekwa kwenye stendi na mwanamke amevaa sweta nyekundu. Mkono wake unashikilia kidevu chake akionyesha kuwa yuko makini na kazi yake.

Msichana mdogo ameketi mezani, akitazama kompyuta kibao kwa mshangao na furaha. Ana vipokea sauti masikioni akisikiliza kitu anachokifurahia na kidole chake cha shahada kimeelekea juu, ishara ya kupata wazo au kugundua kitu kipya.

Meza ya mikutano inaonekana kutoka juu ikiwa na watu wengi waliokaa kuzunguka. Kwenye meza hio, maneno mengi yanayohusiana na elimu na teknolojia na elimu yametawanyika, huku e-learning ikiwa katikati.

Mwanaume mzee ameketi kwenye meza, akitumia kompyuta kibao. Anaonekana akipata msaada kutoka kwa msichana mdogo aliye nyuma yake. Wote wawili wanaonekana wakiwa na furaha na wanatabasamu.

Skrini ya kompyuta ndogo inaonyesha ukurasa wa wavuti wenye kichwa digital learning na mwanamke akivaa vipokea sauti. Mtu anatumia kompyuta ndogo na mikono yake iko kwenye kibodi.

Wanafunzi wawili wa kike wanashiriki katika kujifunza kwa kutumia kifaa cha kijidijitali kama vile tablet .Mmoja wao anatumia kidole chake kuonyesha kitu kwenye skrini kwa mwenzake.

Simu mahiri inashikiliwa kwa mkono, ikitoa mwangaza na michoro ya ikoni mbalimbali. Ikoni hizi zinawakilisha huduma za mtandao, kama vile kompyuta, barua pepe, muziki, na mawasiliano.

Mwanafunzi anashikiri katika darasa la mtandaoni au mkutano wa video kupitia kompyuta mpakato. Mwalimu anaonekana kwenye skrini ya kompyuta akitabasamu na kuongea huku akitumia ishara za mikono.

Mwanamke ameketi kwenye dawati, akitumia kompyuta ndogo na kutazama kamera, pete ya dhahabu na saa ya dhahabu vimeonekana wazi vikionyesha mapambo yake ,kompyuta nyingine ndogo na mimea ya kijani vinaonekana kwa mbali vikionyesha mazingira ya ofisi.

Mwanamume mwenye miwani na ndevu ameketi kwenye meza, akitumia kompyuta yake ndogo. Anacheka na kutabasamu, akionyesha furaha. Kuna vikombe viwili nyeupe na mimea midogo imewekwa mezani.

Mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta kubwa akishiriki katika darasa la mtandaoni. Katika skrini kuna mwalimu mwanamke akifundisha mbele ya ubao huku wanafunzi wengine kadhaa wakionekana kwenye madirisha tofauti.

Mwanamke anaonekana akitafakari akiwa ameshikilia kalamu na kutazama mbali. Ametegemea kidevu chake kwenye mkono mmoja huku mbele yake kukiwa na daftari iliyo wazi.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha rangi ya waridi. Akifuatilia somo la mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Kwenye skrini ya kompyuta anaonekana mwalimu mwanamke akimfundisha jambo linaloashiria darasa la mtandaoni.

Mwanaume ameketi kwenye dawati, akitumia kompyuta ndogo. Amevalia shati la kijivu na miwani ya macho. Kuna vitabu viwili vyeupe na mimea mdogo unawekwa kwenye meza. Hii inaashiria kuwa mwanaume huyu anafanya kazi.

Mwanamke ameketi kwenye meza akiwa amevaa mavazi ya kitamaduni na anaonekana akifanya kazi au kufundisha. Anatumia simu iliyowekwa kwenye stendi na kuvaa vifaa vya sauti kichwani.

Katika scrini ya kompyuta pajani, kuna rafu ya vitabu iliyo jaa vitabu mbali mbali. Vitabu hivi vimepangwa vizuri kwa rangi na ukubwa kwenye rafu za mbao vikiwakilisha maktaba ya kidijitali.

Vijana wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta mpakato. Mwanamke aliye katikati anaonekana akitumia kompyuta hio huku wanaume wawili wakimsaidia au kumsikiliza kwa makini.

Kikundi cha watu watatu. Wanaume wawili na mwanamke mmoja. Wameketi kwenye meza na kompyuta ndogo. Mwanaume mmoja amevalia shati la buluu na miwani akionyesha kitu kwenye kompyuta.

Mwanamke ameketi kwenye dawati la kisasa, akitumia komputa mpakato na kusoma vitabu. Kombe la kahawa na mimea ya kijani vinaonekana karibu na kompyuta; vikionyesha mazingira ya kazi ya starehe.

Mwanamke ameketi chini. Akiwa amevaa suruali ya blue na t-shirt nyeupe. Na komputa mpakato imewekwa kwenye mapaja yake. Mikono yake imewekwa kwenye kibodi, ikionyesha kuwa anatumia komputa.

Mwanamke kijana ameketi mezani akitumia kompyuta ndogo na kuandika katika daftari. Anaonekana akiwa na tabasamu kuashiria kwamba anafurahia kazi au masomo anayoifanya.

Mwalimu na wanafunzi wake wamekaa kwenye dawati wakitumia kompyuta ndogo. Kompyuta nyingi zimetawanyika juu ya meza, zikionyesha darasa au maabara ya kompyuta.

Kijana mdogo akionekana kuwa na umri ya shule ya msingi, ameketi mezani akitumia kompyuta ndogo na amevaa vipokea sauti vya masikioni, anaonekana akifurahia kile anachokifanya huku akitabasamu na kushika kalamu mkononi.

Mwanamke ameketi kwenye kiti mbele ya kompyuta akifundisha darasa la mtandaoni skrini ya kompyuta inaonyesha picha nyingi za wanafunzi zikionyesha mkutano wa video kwenye meza yake kuna kalamu na vifaa vingine ikionyesha mazingira ya kufundishia.

Msichana mdogo, ameketi kwenye meza, akifanya kazi yake ya shule, anaangalia kompyuta kibao iliyowekwa mbele yake, huku akiwa anaandika kwenye daftari lake.

Chumba kikubwa kilicho na vitanda vingi vya ghorofa vilivyotegenezwa kwa chuma nyeusi. Godoro nyeupe na kijani vimewekwa kwenye vitanda, vikionyesha sehemu ya kulala. Mwangaza wa asili unaingia kupitia madirisha na kuna viti vichache vimetawanyika.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vilivyofunikwa kwa mashuka ya kijani. Mwafuli mweupe umening'inia juu ya kila kitanda, ukionyesha ulinzi dhidi ya mbu. Kabati ndefu ya nguo na picha zilizoninginia kwenye ukuta zinaonekana kwa mbali.

Vitanda viwili vimepangwa kando ya ukuta. Vikiwa na shuka na rangi nyekundu na nyeupe. Kabati za mbao za rangi ya kahawia zimewekwa juu ya vitanda. Zikionyesha nafasi ya kuhifadhia nguo.

Jengo la makazi lenye ghorofa mbili lina korido ndefu inayoelekea katikati ambapo pana uwanja mdogo. Mlango wa kila chumba una rangi ya samawati na kuna ngazi zinazo elekea chini.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vilivyofunikwa kwa mashuka ya kijani. Mwumvuli mweupe umening'inia juu ya kila kitanda ikionyesha dhidi ya mbu. Meza ya mbao na viti viwili viko karibu na dirisha vikionyesha sehemu ya kusomea au kufanyia kazi.

Jengo limepakwa rangi nyeupe na lina madirisha ya samawati. Upande wa kulia miti mingi inaonekana, inayoashiria jengo hili limejengwa karibu na msitu.

Kikundi cha wanaume wanafanya mazoezi kwenye uwanja wa kijani. Kocha mmoja anaonekana akitoa maelekezo kwa wachezaji. Kitalu cha michezo kinaonekana nyuma kikionyesha mazingira ya kufanyia mazoezi.

Maktaba yenye rafu nyingi za vitabu vilivyopangwa vizuri. Ngazi za mbao zenye mikono ya chuma zinaonekana zikipanda juu. Taa za dari zinamulika nafasi zikitoa mwanga wa kutosha kwa wasomaji.

Darasa la watoto linaonekana likiwa tayari kwa masomo, likiwa na safu za meza za kijani na viti vya plastiki vyenye rangi tofauti. Ukuta umetundikwa michoro ya kufundishia ikiwemo alfabeti, namba na maumbo mbalimbali ya kijiometri ikionyesha mazingira ya kujifunzia.

Wachezaji wawili wa mchezo wa magogo wanaonekana wakishindana uwanjani. Mchezaji mmoja, ambaye ni kipa, amevalia jezi ya nambari kumi na saba na ana vifaa vya kujikinga.

Chumba kidogo chenye rangi ya manjano kinaonekana, kikiwa na samani chache ndani yake. Kuna kabati kubwa la mbao, meza ndogo na kiti, na kitanda chenye shuka nyeupe. Dirisha dogo linaonekana likiwa na mapazia meupe.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu. Madirisha mengi yaliyofunikwa na matundu ya chuma yamewekwa kando ya ukuta, yakiruhusu mwanga wa asili kuingia. Mabango na ramani zimebandikwa kwenye ukuta, zikionyesha mazingira ya kujifunzia.

Meza na viti vya darasa zimepangwa vizuri kwenye chumba cha mitihani. Kila meza nyeupe inaunganishwa na kiti cha bluu na vinasimama kwa mistari, chumba hicho kina sakafu ya rangi ya kahawia na meza na viti zimepangwa kwa utaratifu kwa kutumiwa kwa mitihani.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vilivyopangwa kwa gorofa. Kitanda cha juu kimefunikwa kwa shuka ya buluu na nyeupe. Huku kitanda cha chini kimefunikwa kwa shuka ya rangi ya waridi.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wako uwanjani, mmoja anarusha mpira kuelekea kikapuni. Wachezaji wamevalia jezi za rangi nyekundu na nyeupe wakishindana vikali. Viwanja vya watazamaji vinaonekana nyuma vikionyesha ukumbi wa mchezo.

Jukwaa kubwa limejaa watu wengi walioketi, wakionyesha mkutano au darasa. Watu wengi wamevalia nguo za kawaida wakionyesha umakini wao. Kwa mbali, kuna madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia.

Mahali panaonekana kama sembule ama chumba cha mapumziko chenye samani za mbao. Sembule hii ina viti na sofa zilizotengenezwa kwa mbao zilizong'arisha. Zikiwa zimepangwa kwa utaratibu.

Maktaba ya rununu iliyojaa rafu ndefu zenye vitabu vya aina mbalimbali. Vitabu vimepangwa kwa utaratibu, vikionyesha wingi wa maarifa. Watu kadhaa wanaonekana wakichagua vitabu, wakionyesha shauku yao ya kusoma.

Katika ukumbi mkubwa, kikundi kikubwa cha wanafunzi, wote wakiwa wamevalia sare za shule. Wameketi sakafuni wakimzunguka mzungumzaji mmoja. Mzungumzaji huyo amesimama katikati ya ummati akionekana kuwahutubia au kuwafundisha kitu fulani huku akishika kipaza sauti.

Wasichana wawili wanacheza hockey uwanjani. Mmoja wao aliyevaa jezi nyekundu yuko karibu kugonga mpira wa rangi ya chungwa kwa kutumia fimbo yake. Mwingine aliyevaa jezi ya bluu anamfuata nyuma, akijiandaa kumzuia.

Ukumbi mkubwa uliojaa viti vingi vya rangi nyekundu na kijivu, vilivyopangwa kwa safu. Wanafunzi wengi wamevalia sare za shule, wakiketi kwenye viti. Taa za buluu za LED, zimewekwa kwenye dari, zikiongeza uzuri wa ukumbi.

Ukumbi mkubwa uliojaa viti vingi vilivyopangwa kwa safu ndefu. Viti hivi vina rangi ya blue na kijivu vikiwa na sehemu za kukalia zilizoundwa kwa ajili ya faraja. Sehemu ya juu ya ukumbi ina madirisha na milango ikionyesha muundo wa kisasa.

Kundi la wanawake wazima, wamevalia mavazi maridadi, wanacheza kwa furaha kwenye jukwaa. Wanahudhuria tamasha la kitamaduni kama inavyonekana kutokana na bango lililo nyuma yao.

Fundi mmoja mwanaume mwenye asili ya kiafrika amejikunja na anazingatia kurekebisha kifaa cha kielektroniki , labda simu au kompyuta ndogo. Anatumia kifaa cha kupima umeme akiwa ameinama chini ya taa inayomulika sehemu anayoifanyia kazi.

Kikundi cha wanawake wanafanya kazi ya kupika. Mwanamke mmoja amevaa shati ya kijani na suruali ya rangi ya cream . Anatumia greater kukata karoti. Mwanamke mwengine amevalia shati la rangi nyeusi anasaidia katika kazi za jikoni.

Kijana mdogo, akiwa amevalia t-shirt ya rangi ya machungwa, ameketi kwenye meza na kuandika kwenye daftari lake, ana penseli mkononi, akitabasamu, na mbele yake kuna vifaa vya rangi.

Mvulana mdogo anacheza na vifaa vya kuchezea vilivyonganishwa kwenye meza. Vifaa hivi vinaonekana kua vya rangi mbali mbali, vikionyesha toy ya kufundishia. Mvulana huyu anaonekana akizingatia mchezo wake, na mwangaza wa asili unaangazia uso wake.

Msichana mdogo ameketi kwenye meza akichora na penseli ya machungwa. Mikasi ya kijani na kalamu za rangi mbalimbali zimewekwa kando yake. Msichana huyu anaonekana akizingatia anachokifanya.

Walimu wawili mmoja akiwa na nywele za zambarau na mwengine mwenye nywele za njano wanamfundisha mtoto mdogo. Mwalimu mwenye nywele za zambarau anaelekeza kwenye karatasi iliyo mezani huku mtoto akishikilia kalamu nyekundu.

Mama mmoja anacheza na mtoto wake mdogo anayeshindwa kujizuia kucheka. Wote wawili wanatazama na kuchezea mchezo wa shanga ambao umepangwa kwenye waya.

Mwanamke mtaalamu anakaa karibu na mtoto amevaa kifaa kwenye kichwa. Mtaalamu huyo anamwonyesha mtoto data kwenye skrini ya kompyuta ndogo akielekeza kwa kidole.

Mwalimu na mwanafunzi wamekaa kwenye dawati wakichora picha. Mwanafunzi ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akionyesha ulemavu wake. Rangi na brashi zimetawanyika juu ya meza, zikionyesha shuguli za sanaa.

Msichana mdogo na mwalimu wake wanaonekana wakiwa wameketi mbele ya meza. Msichana huyu anashika penseli na anatabasamu kwa furaha. Mwalimu anaonekana akimsaidia msichana huyu kufanya kazi yake ya shule.

Mwanamke mchanga mwenye tabasamu na miwani, ameketi mbele ya kompyuta mpakato, akitumia lugha ya ishara. Anaonekana akiongea na mtu kupitia video, huku mikono yake ikiwa juu. Hali hii inaashiria mawasiliano ya video kwa kutumia lugha ya ishara.

Baba na binti yake wanacheza na mafumba ya mbao kwenye meza ndogo. Baba amevaa shati la kijani na suruali ya buluu. Anamfundisha binti yake. Binti huyu anaonekana akishika kipande cha fumbo na nywele zake ndefu zimefunika mabega yake.

Mwanamke mmoja anatembea karibu na mwanamume aliye katika kiti cha magurudumu. Wanatembea pamoja katika ukumbi mkubwa. Ukumbi huu una rangi ya samawati na nyeupe.

Darasa la sayansi linaonyesha mwalimu akimsaidia mwanafunzi. Mwanafunzi huyo yuko mbele kabisa akitumia darubini huku mwalimu akimwangalia kwa karibu na kumwelekeza. Wanafunzi wengine pia wako kwenye meza ndefu wakitumia darubini zao.

Mvulana aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu, anacheza ukulele. Mwalimu wake amekaa karibu naye akionyesha tabasamu la kirafiki. Msichana mwingine anaonekana akicheza na vifaa vya kuchezea kwenye meza nyuma yao.

Mwalimu anakaa karibu na mwanafunzi wake akimsaidia kusoma kitabu. Mwalimu huyo anaonekana akimuonyesha mwanafunzi kitu fulani ndani ya kitabu hicho huku akiongea naye kwa utulivu.

Mwanafunzi ameketi kwenye darasa akisikiliza mwalimu anayefundisha lugha ya ishara ,mwanafunzi huyu ana kifaa cha kupandikiza cha kumsaidia kusikiza ,mwalimu ameketi mbele yake akitumia mikono yake kuwasiliana.

Mwanamke anaonekana akimsaidia mtoto mdogo mwenye ulemavu, kucheza na vifaa vya kuchezea. Mtoto ameketi kwenye kiti maalumu cha magurudumu, akitabasamu kwa furaha. Mwanamke amevalia shati la rangi ya peach , akionyesha upole na huruma.

Mama na mtoto wamekaa kwenye meza ya mbao wakitazama kompyuta kibao. Matofali ya kuchezea ya rangi mbalimbali yametawanyika juu ya meza yakionyesha shughuli za mtoto huyo.

Wanafunzi wawili msichana na mvulana wameketi kwenye dawati moja, wote wawili wamevalia sare za shule na wanamakinika kwenye kitabu kikubwa cha braille. Msichana anaonekana akitumia vidole vyake kusoma maandishi hayo huku mvulana akimsaidia au akijifunza pamoja naye.

Mwanamke ameketi kwenye kiti mbele ya kompyuta akiwa amevaa vipokea sauti vya masikioni, anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta na kuna kibodi maalum cha braille karibu naye.

Mwanamke ameketi kwenye kiti mbele ya kompyuta ndogo akitabasamu kwa furaha. Mwanamke mwingine, mwenye nywele fupi amekaa karibu naye akionyesha kitu kwenye skrini ya kompyuta.

Mwanamke na msichana mdogo wamekaa wakicheza mchezo wa mikono. Mwanamke huyo, akiwa amevaa miwani anaonekana akiongea na mtoto kwa furaha huku mikono yao ikiwa juu iki jaribu kufanya ishara.

Kijana mdogo anaye chora rangi kwenye kipande cha mbao huku mwanamme amesimama kando yake akitazama. Kijana huyu ana brashi ya rangi mkononi akitumia rangi ya waridi.

Mtoto mdogo mwenye nywele zilizokunjika ameshika masikio yake kwa mikono yote miwili huku akionyesha uso wenye masikitiko. Yuko amesimama karibu na meza nyekundu ambapo kuna mchoro uliowekwa.

Msichana mdogo anaonekana akitabasamu, akiwa ameketi kwenye meza. Anacheza na vipande vya maumbo ya rangi tofauti tofauti, kama vile, mraba na pembe tatu.

Kikundi cha watu wamekaa kwenye meza. Wakifanya mazoezi ya mikono na miguu. Mwanamke mmoja ameshika mikono ya kijana. Akimsaidia kufanya mazoezi. Watu wengine wanaonekana wakifanya mazoezi yao wenyewe.

Mwanamke mmoja anafundisha watu wengine watatu lugha ya ishara. Watu hao wameketi chini wakiwa wanamwangalia na kumwigiza mwalimu wao. Wote wanafanya ishara ya herufi W kwa mikono yao.

Wanawake wawili wanakaa kwenye meza wakiwa wameshikilia karatasi na kuongea. Mwanamke mmoja ana tabasamu la furaha usoni akimtazama aliye mbele yake anayemzungumzia.

Vijana watatu wameketi mezani, wakifanya kazi za shule pamoja. Wana daftari, kitabu, kompyuta pajani, na vitu vingine vya shule, vilivyopatikana mezani. Kijana mmoja anatumia lugha ya ishara, kuwasiliana na wenzake.

Mwalimu wa kike mwenye miwani mieusi ameketi chini akitumia ubao wa braile huku akifundisha darasa la watoto. Watoto wengine wamekaa sakafuni wakisoma vitabu vyao. Mazingira ya darasa yanaonekana kuwa rahisi, yakionyesha shule ya msingi.

Amesimama mbele ya ukuta mweupe, akionyesha ishara ya lugha ya ishara, anaonekana akiongea, na mikono yake imeinuliwa juu, ikionyesha ishara fulani. Nywele zake ndefu za kahawia zimefunika mabega yake, zikiongeza uzuri wake.

Daktari mwanamke akiwa amevaa kanzu nyeupe. Anacheza na mtoto mdogo. Mwanamke mwengine, labda mzazi au mtaalamu, pia anashikilia mikono ya mtoto. Mtoto, ambaye anatabasamu usoni mwake anakaa kwenye mpira mkubwa wa rangi ya buluu.

Wanawake wawili wamekaa kwenye dawati. Mmoja akishikilia kalamu na mwingine amevaa kifaa cha kichwa. Kompyuta ndogo imewekwa mbele yao ikionyesha programu inayotumiwa.

Watoto wawili, mmoja akiwa na miguu bandia, wanacheza kwenye sakafu ya buluu na njano. Viatu vya watoto hao vinaonekana kuwa na rangi tofauti, na mpira wa machungwa umewekwa kando yao.

Kijana mdogo anavaa vipokea sauti vya masikioni vyeusi. Anaonekana akitazama juu kwa umakini akiwa amevaa koti la buluu na kofia yenye rangi ya kijani.

Mwanamke na mtoto wamekaa mezani wakifanya shughuli ya kujifunza. Mwanamke huyo anaonekana akimfunza mtoto kutamka herufi huku wote wawili wakiwa wameshikilia herufi ndogo za rangi tofauti.

Mama anamsaidia mtoto wake anayesoma kuvaa kifaa cha kusaidia kusikia. Mtoto ameketi kwenye dawati akiwa na kitabu wazi mbele yake. Kifaa cha kusaidia kusikia kinaonekana kikifungwa kwa uangalifu kwenye sikio la mtoto.

Mikono miwili inaelekea juu ikikaribia mfumo wa maandishi ya nukwa unaofanana na brailleo . Mikono hiyo inaonekana kama inahisi au inachunguza alama hizo ikionyesha mchakato wa kusoma au kutafsiri.